Daktari mmoja mwanaume aliyenyoa nywele na kuvalia sare zake nyeupe za kazi anaonekana akiufanyia utafiti machoni mgonjwa mmoja mwanamke, aliyesuka nywele na kuvalia nguo ya rangi nyeusi.

Mwanamke mnene mweusi, ameinama chini akiteka maji kwenye mfereji, kwenye mtungi ya rangi ya manjano anatabasamu usoni mwake na nyuma yake kuna nyumba iliojengwa kwa mabati.

Mwanaume mmoja kijana amelazwa juu ya kitanda pale hospitalini. Kichwani ana bendeji, kutokana na jeraha alilolipata. Mkononi pia amefungiwa bendeji. Mbele yake kuna kikombe na sahani, na nyuma yake kuna ukuta iliyopakwa rangi ya samawati.

Muuguzi mmoja mwanamke aliyevalia sweta nyeusi na aproni nyeupe anaonekana ameketi kwenye kiti ya rangi ya samawati an kushikilia chupa mbili za dawa mkononi.

Jengo dogo linaloonekana kama choo yenye milango miwili imetengenezwa vizuri sana na debe dogo nyeusi ya maji inaonekana nje. Nyasi na miti na mimea ya rangi ya kijani inaonekana vizuri sana. Kuna mawingu mepesi na jua inawaka.

Mwanaume mmoja aliyevalia kofia kichwani na fimbo mkononi amesimama akitizama na kusoma ubao ulioandikwa dawa za mapenzi , nguvu za kiume , kumfunga mke au mume dhidi hawala kisha limeandikwa nambari ya simu , umeweza kufungwa kati ya miti miwili.

Wauguzi watatu wanawake waliovaa shati nyeupe, wanaonekana wakimshughulikia mama mmoja mgonjwa aliyeketi chini na nguo nyeusi, katika sikio lake la kulia.

Wanasiha Headache solution wanafanya matangazo maalum kwa dawa yao inayofanya matibabu na kumaliza kabisa tatizo la kuumwa na kichwa, matatizo ya kisunzi cha mara kwa mara, tatizo la kupoteza fahamu, tatizo la kibanda uso, kuzunguzungu cha mara kwa mara na daktari Ishmael ametajwa pale na nambari ya simu kuweza kupeanwa.

Matangazo maalum inafanywa na masai herbal clinic kuhusu tiba za asili kwa asilimia mia moja ndani na nje ya Tanzania. Madawa ya mitishamba imeonyeshwa pale vizuri.

Mafuriko yaliyokumba eneo hili ni ishara tosha ya anga iliyochafuka na kunyesha mvua kubwa sana ,magari ikiwemo ya rangi ya manjano ,nyeusi na nyeupe yanaonekana yamezama majini.

Mwanaume mmoja aliyevalia kofia kichwani na sare zake za kazi amenyoosha mkono kwenye mashini tayari atiliwe sabuni mkononi, aweze kupata kunawa na kuboresha afya yake hata anapoendelea na shughuli zake za kila siku.

Jua inawaka mchana, baada ya mvua kubwa kunyesha na kusababisha mafuriko iliyojaza nyumba ya wakaazi, katika eneo hili. Miti inaonekana kwa mbali pamoja na mmea wa mgomba.

Chupa za dawa ya aina ya yellow fever yanaonekana mezani, zingine zikiwa nazo na zingine zikiwa hazina chochote ndani yao. Sindano pia inaonekana mezani pamoja na barakoa inayotumika katika kazi ya matibabu.

Muuguzi mmoja mwanamke aliyenyoa na kuvalia barakoa pamoja na sare zake za kazi anaonekana ameketi kwenye kiti iliyotandikwa kitambaa ya rangi ya samawati, anaandika kwenye kitabu chake na mbele yake kuna mtoto mdogo wa kiume.

Baada ya mvua kubwa kunyesha, mafuriko yameweza kusitishwa usafiri barabarani, biashara njiani, pamoja na usalama wa watu katika eneo hili. Hata magari yanashindwa kupita.

Mwanamke mmoja aliyesuka nywele na kuvalia barakoa pamoja na shati rangi ya samawati akiwa amefunga leso kiunoni ananawa mkono kwenye tenki nyeusi lililoandikwa rotto na unicef. Mtoto mmoja mdogo pia anaonekana amesimama mbele yake.

Wauguzi wawili wanawake waliovalia barakoa wako kazini, mmoja anamshughulikia mgonjwa aliyesuka nywele na kuvalia miwani machoni ambaye ameketi chini, kwa kumdunga sindano kwa mkono wake wa kushoto.

Watoto wawili wadogo wanaoonekana kando kando ya mtaro, yenye taka na maji chafu, wakiwa na vibuyu viwili. Jua kali linawaka juu yao. Wa kike, yuko mbele na wa kiume yuko nyuma.